Nguzo mbili ndefu na imara zilizobeba nyaya pamoja na transfoma, inayotumika kupoozea umeme kabla ya kwenda majumbani kwa ajili ya matumizi.

Mazingira ya bwawa la maji na mitambo mbalimbali, yanayotumika kuzalisha umeme unaotokana na nguvu ya maji na kusambazwa kupitia nguzo na nyaya za umeme kwenda sehemu mbalimbali kwa ajili ya matumizi.

Pikipiki yenye magurudumu mawili inayoendeshwa na kijana wa kiume aliyepakia abiria mmoja ikiwa barabarani inayosaidia kurahisisha usafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mfuko mweusi wenye taka ndani uliofungwa, ulio pembeni ya pipa kubwa la plastiki, lenye rangi ya kijani linalotumika kuhifadhia takataka, zilizozalishwa kutokana na shughuli mbalimbali katika jamii.

Vijana wa kike na wa kiume waliopo ndani ya eneo la barabara, wakisaidiana kusafisha, kuondoa na kubeba takataka kwa kutumia toroli, ili kuzipeleka mahali sahihi, kwa ajili ya kuziharibu.

Eneo lenye mifuko mingi iliyofungwa yenye taka ndani yake, zilizokusanywa kutoka sehemu mbalimbali, ikiwa tayari kubebwa, kupelekwa eneo maalumu kwa ajili ya kuharibiwa.